Gari ya kusafirisha watu ambalo ni rangi ya jivu. Gari hili lina bandiko kwenye mlango wa mbele.

Ubao kubwa wa matangazo inaonyesha nyumba ambazo zinajengwa. inavutia watu ambao wanatafuta nyumba kama hizo. Ubao kama huu hupatikana kando ya barabara.

Nyumba ambayo ina ghorofa kadhaa. Kwenye kila ghorofa mtu au watu tofauti wanaishi hapo. Nyumba hii inapatikana mijini. Kuna miti mingi karibu na hii nyumba.

Mwanamke ananunua bidhaa kwenye duka kuu. Anasukuma kitroli. Bidhaa za aina mbalimbali haswa sabuni zimepangwa kwenye rafu.